Tuko katika jamii ya majukwaa ya kidijitali na kujifunza mtandaoni ambapo tunaona mwanamke aliyeketi kwenye kona ya dirisha akiwa ametulia huku akitumia kompyuta mpakato ambayo ameweka juu ya miguu yake aliyoweka kwa mtindo wa kukunja. Mazingira haya ya utulivu yanaashiria namna teknolojia inavyowezesha kujifunza mahali popote kwa urahisi na kwa njia ya kibinafsi.

Nikiwa kwenye dawati langu la kusomea, nilijiunga na mkutano kupitia mtandao, nilikua nikiskiliza kwa makini, huku nikiandika dondo muhimu kwenye daftari langu. Majukwaa ya kidijitali, na ya kujifunzia kwa njia ya mtandao, yamerahisisha mawasiliano na upatikanaji wa maarifa, hata ukiwa nyumbani.

Tunaangalia dirisha la administrator command prompt linalooonyesha taarifa mbalimbali za kiteknolojia. Dirisha hili linaonyesha maandishi meupe kwenye usuli mweusi ambayo yanahusiana na amri za mfumo wa kompyuta kama vile hali ya mtandao, taarifa za usalama au uendeshaji wa programu. Taswira hii inaonyesha jinsi teknolojia ya habari inavyotumika katika usimamizi wa mifumo ya kidijitali kwa ufanisi na usahihi mkubwa.

Mwanamke mmoja wa kihindi, anaonekana akiwa anafundisha darasa kupitia mtandao, amevaa vichwa vya kusikizia, na anatumia simu yake kusambaza somo moja kwa moja. Anawaangalia wanafunzi wake kwenye skrini, na anawapungia mkono kwa furaha. Mbele yake kuna vitabu mezani, vinavyoonyesha kuwa amejiandaa vizuri kwa somo.

Majukwaa ya kidijitali na ujifunzaji kwa njia ya mtandao yameleta mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu kupitia vifaa kama kompyuta mpakato. Wanafunzi wanaweza kufuatilia masomo, kushiriki mjadala na kufanya mitihani bila kuwa darasani. Ujifunzaji huu wa mtandaoni unaongeza fursa ya elimu kwa watu wengi zaidi bila kujali mahali walipo.

Tunaona mwanamke akifanya kazi kwenye kompyuta yake mpakato akiwa katika ofisini yake ya nyumbani. Mandhari hii inaonyesha mabadiliko ya kiteknolojia yanayowezesha watu kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi kupitia majukwaa ya kidijitali. Ni mfano wa jinsi elimu na kazi zimehamia katika mazingira ya mtandaoni yakitoa fursa ya kujifunza kwa njia bunifu, rahisi na iliyowiiana na mahitaji ya kisasa.

Asubuhi ya leo nilitembelea shule moja ya kimsingi na nikavutiwa sana kuona jinsi teknolojia inatumika darasani. Mschana mmoja alikuwa anatumia kishikwabi kusoma na kujibu maswali ya kidijitali. Ni jambo la kutia moyo kuona watoto wakifundishwa kwa kutumia vifaa vya kisasa kama sehemu ya masomo yao. Mifumo hii ya kidijitali inawasaidia wanafunzi kujifunza kwa njia ya kuvutia, haraka na kwa ufanisi zaidi.

Katika darasa moja ,niliona wanafunzi wawili ,msichana na mvulana wakijifunza kwa kutumia kishikwambi. Walionekana kufurahia somo kwa moyo wote, huku wakishirikiana kwa furaha. Ni wazi kuwa teknolojia ya kidijitali, inarahisisha kujifunzaji na kuwafanya wanafunzi kuwa na hamasa zaidi darasani. Mfumo huu, ni hatua muhimu kuelekea elimu jumuishi na yakisasa kwa wote.

Katika dunia ya kisasa inayozidi kuongozwa na teknolojia, ni muhimu sana kwa watoto wetu kujifunza maarifa ya teknolojia ya habari na mawasiliano wakiwa na umri mdogo. Uwezo wa kutumia kompyuta mpakato na kuvinjari mtandao kuwasiliana ni ujuzi wa msingi unaochangia mafanikio yao ya kielimu na ya baadaye.

Majukwaa ya kidijitali na ya kujifunza mtandaoni ni muhimu kwa watu wa rika zote. Wanafunzi hutumia mtandao kujifunza masomo yao kwa urahisi hata wakiwa nyumbani. Watu wazima kama wafanyibiashara nao hujifunza ujuzi mpya kama matumizi ya kompyuta, mawasiliano au uongozi. Teknolojia hii huwasaidia watu kujifunza kwa wakati wao.

Ninashuhudia mwalimu, akifundisha darasa, kupitia kompyuta mpakato, alikuwa akitumia kitabu kama rejeleo, huku akielekeza kalamu kwenye maudhui aliyokuwa akifundisha. Hali hii inaonyesha jinsi teknolojia imeleta mabadiliko makubwa katika elimu, kuruhusu walimu kufundisha na wanafunzi kujifunza popote walipo. Mfumo huu wa kidijitali ,unaongeza upatikanaji wa elimu kwa wote.

Watu wawili , wameketi katika mazingira tulivu, wakifurahia kahawa, huku wakifanya kazi kwenye kompyuta mpakato. Wanaandika maelezo kwenye daftari, wakionekana kuwa kwenye kikao cha mafunzo ya kidijitali au kujifunza mtandaoni. Mandhari ya utulivu, inawasaidia kujikita, katika kazi yao kwa umakini.

Tunaona kikundi cha wasichana wanaoshiriki katika shughuli za ushangiliaji. Wamevalia mavazi ya rangi nyekundu na nyeusi huku mmoja wao akiwa amevaa kaptura nyeupe tofauti na wengine waliovaa nyeusi. Kila mmoja wao anashika pompom mkononi na inaonekana kuwa wanashangilia mchezo fulani wa mchezo shuleni. Hii ni ishara ya shule yenye shughuli nyingi za pamoja na zinazochangia ukuzaji wa vipaji.

Uwanja wa mpira wa vikapu wa shule. Unaonekana ukiwa katika hali nzuri ya kutumika. Wanafunzi wanaonekana wakicheza kwa bidii. Jambo linaloonyesha kuwa shule hii imewekeza katika miundombinu ya michezo. Uwepo wa uwanja huu ni muhimu kwa kuukuza vipaji vya michezo miongoni mwa wanafunzi. Pamoja na kuboresha afya na mshikamano wa kijamii.

Bweni hili la kisasa lina vitanda aina ya gorofa viwili vinavyoweza kulaza wanafunzi wanne. Vitanda vinaonekana kuwa vya kisasa vizuri na vya kuvutia huku mazingira ya chumba yakiwa safi na yaliyopangiliwa kwa umaridadi. Muonekano wa bweni hili inaashiria kwamba liko katika shule ya garama ya juu au hadhi ya juu.

Katika shule hii yenye miundo msingi bora ya elimu. Kuna uwanja wa tenesi uliotengenezwa mahususi kwa ajili ya watoto. Watoto wadogo wakati ya miaka mitano hadi minane. Wanaonekana wakifurahia mchezo wa tenisi huku wengine wakicheza kwenye sehemu ya uwanja wa michezo iliyo karibu. Mandhari hii inaonesha namna shule hii imewekeza katika kukuza vipaji na maendeleo ya mwili wa watoto kupitia michezo.

Katika miundombinu ya elimu tunaona maktaba iliyo jaa vitabu vingi vya aina mbalimbali. Wanafunzi kadhaa wameketi kwa utulivu kwenye maeneo tofauti ya kusomea wakishughulisha na marudio ya masomo yao kwa bidii na umakini. Mazingira ni tulivu yanayochochea usomaji na kujifunza kwa kina.

Katika muktadha wa miundombinu ya bweni, kuna chumba kilicho na kitanda cha ghorofa kilichopangwa vizuri pamoja na kabati ndogo pembeni. Kitanda kimewekwa karibu na dirisha linaloleta mwanga wa kutosha na mashuka yameanikwa kwa umaridadi kuonyesha hali ya utaratibu na usafi katika mazingira haya ya wanafunzi.

Tunaangalia darasa lililo na viti vya kipekee vinavyoashiria matumizi ya teknolojia ya kisasa kwani sehemu ya nyuma ya kiti imetengenezwa kwa chuma cheusi imara huku sehemu ya kikalia ikiwa ni mbao laini iliyosukwa kwa ustadi. Mandhari ya darasa hili linaashiria kuwa huenda ni katika taasisi ya elimu ya juu kama vile chuo kikuu au ukumbi wa mihadara.

Tunaangazia chumba cha malazi ya wanfunzi ambacho kina vitanda viwili vilivyopangwa kila upande wa chumba. Kati ya hivyo vitanda viwili kuna meza mbili za kusomea na humba kwa ujumla kinaonekana kuwa safi na nadhifu. Dirisha linaloleta mwanga wa kutosha, linaongeza hewa safi na mwonekano wa kupendeza ndaniya chumba.

Tunaona bweni dogo lenye vitanda vya ghorofa viwili ambavyo vina uwezo wa kuhifadhi wanafunzi wanne. Pembeni kuna kabati la kuhifadhia vifaa na mavazi ya wanafunzi pamoja na kioo cha kujitazama. Katika kon ala chumba, kuna bafu linalorahisiha matumizi ya wanafunzi bila kulazimika kutoka nje ya bweni. Mazingira haya yanaonyesha mpangilio wa kiutendaji unaolenga ustawi na faraja ya wanafunzi.

Tupo katika ukumbi wa mihadhara ambao unaweza kuhudumia idadi kubwa ya wanafunzi. Ukumbi huu una vitu vya kisasa vinavyofanana na vile vya kumbi vya maigizo kwani kwamba sehemu ya kukalia inaweza kukunjwa juu lakini sehemu ya mgongo haibadiliki. Viti hivyo ni vya rangi ya samawati na mazingira ya ukumbi huu yanaonyesha muundo wa kisasa. Pia kuna taa nyingi zilizowekwa sakafuni na kwenye dari.

Leo nilifurahi kushuhudia wasichana wakicheza kandanda kwenye uwanja wetu wa shule huku kocha wao akiwa nyuma akiwahamasisha kwa shangwe. Uwanja huu ni sehemu muhimu ya miundo mbinu ya elimu kwani unatoa nafasi kwa wanafunzi kushiriki michezo na kukuza vipaji vyao. Ni jambo la kutia moyo kuona mazingira ya shule yanavyowezesha watoto wa kike kushiriki kwenye mchezo kwa usawa, bidii na furaha.

Tunaangalia rafu iliyojaa vitabu mbalimbali vyenye rangi tofauti kutoka katika aina tofauti za fasihi na taaluma. Inaonekana kwamba tuko katika duka la vitabu wenye mkusanyiko mpana unaolenga watu wa rika zote, kutoka kwa watoto hadi watu wazima. Mandhari ya duka hili inaonyesha umuhimu wa upatikanaji wa maarifa kwa wote, na kuchangia katika kukuza utamaduni wa kusoma na elimu endelevu katika jamii.

Tuko katika bweni la shule lenye vitanda vya ghorofa zaidi ya vinne, jambo linaloashiria kuwa lina uwezo wa kuhudumia wanafunzi hadi kumi. Mazingira ya bweni hili yanaonekana kuwa safi kwa ujumla, huku baadhi ya vitanda vikiwa vimetandikwa vizuri, na vingine vikiwa bado vichafu au vimeachwa bila kupangwa, labda kutokana na haraka ya siku au shughuli za wanafunzi.

Tunaangazia jengo la mabweni ya wasichana lenye maandishi New Executive Ladies Hostel . Ingawa linaonekana kutoa huduma ya malazi kwa wanafunzi, jengo hili linaonekana kuwa la zamani na liko katika eneo la kipato cha chini. Ukuta wake umechorwa kwa rangi ya samawati huku lango likiwa la kijivu.

Katika muktadha wa miundombinu ya elimu, tunaangazia bweni lenye vitanda vya ghorofa, vinavyoweza kuhifadhi wanafunzi hadi kumi. Hata hivyo, hali ya bweni hili, si ya kuridhisha, kwani, magodoro yaonekana kuwa miembamba mno na usafi wa jumla wa chumba, ni wa kutiliwa shaka. Zaidi ya hayo, madirisha ni madogo mno, kiasi kwamba ,mwangaza wa kutosha hauwezi kupenya ndani ya chumba hiki kikubwa.

Tunaona maktaba iliyojaa vitabu vingi ya aina mbalimbali, wanafunzi kadhaa wameketi kwa utulivu kwenye maeneo ya kusomea, wakijishughulisha na marudio ya masomo yao kwa bidii na umakini. Mazingira yanakaa tulivu na yanachochea usomaji na kujifunza kwa kina.

Tunaangalia chumba chenye kitanda moja pembeni, pamoja na meza na kiti cha plastiki kilicho kando yake, ambacho huenda kinatumiwa kwa kujisomea. Mandhari hii inashiria mazingira ya bweni au makazi ya wanafunzi, ambapo miundombinu rahisi inatolewa ili kuwezesha ujifunzaji na mapumziko kwa wakati mmoja. Inadhihirisha umuhimu wa kuwepo kwa nafasi zinazofaa za kujisomea ndani ya mazingira ya kielimu.

Shule nyingi siku hizi, zina mabweni ya kisasa, yaliyojengwa kwa viwango vya hali ya juu, ili kuwapa wanafunzi mazingira bora ya kuishi na kujifunza. Ndani ya bweni hii ,kuna vitanda vitatu vya ghorofa, ambavyo vina uwezo wa kulaza wanafunzi sita kwa wakati mmoja. Kwa kila kitanda, kuna godoro na shuka. Katika sehemu ya nyuma, tunaona bafu moja linatumiwa na wanafunzi.

Wanafunzi wa shule ya upili wanaonekana wako kwenye matembezi ya kujenga mshikamano. Wamepanga foleni wakijihudumia chakula kwenye meza ya busihi. Wako katika mazingira ya wazi wakiwa na furaha na wanaonekana kufurahia mda wao wa mapumziko na kushirikiana kama timu.

Mwalimu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu anonekana akifundisha darasa lake kwa umakini. Akionyesha kuwa ulemavu si kikwazo kwa elimu wala uwezo wa kufundisha. Wanafunzi darasani, wanaonekana kushiriki kikamilifu, ambapo msichana mmoja ameinua mkono kuashiria kuwa ana swali au mchango. Mazingira haya yanaonyesha mazingira jumuishi ya elimu ambapo kila mtu anapewa nafasi sawa.

Katika maktaba tulivu yenye rafu za vitabu zilivyopangwa kwa mpangilio, mwanamke mwenye ulemavu wa viungo anasogea kwa kutumia kiti cha magurudumu akiwa katika harakati za kutafuta kitabu anakutana na kitabu kinachomvutia na mara moja anaanza kukisoma akiwa katikati ya njia ya maktaba.

Leo ,nikiwa maktaba, nilimuona dada mmoja kipofu akiwa ameketi kwa utulivu akisoma kitabu cha maandishi ya nukta au kinachojulikana kama braille . Ilikuwa ni picha ya kuhamasisha sana, inadhihirisha kuwa ulemavu si kikwazo cha kujifunza. Elimu jumuishi, inatufundisha kuwa kila mtu ana uwezo wa kufikia ndoto zake, anapopewa mazingira sahihi.

Tunamwona mwalimu mrembo, ambaye anaonekana kujiitolea kikamilifu, akimfundisha mwanafunzi mwenye mahitaji maalumu. Mwanafunzi huyo anamwangalia mwalimu kwa makini, akiwa na uso unaoonyesha shauku ya kujifunza na upendo mkubwa. Hali hii inaonyesha uhusiano mzuri wa uaminifu na kujali kati ya mwalimu na mwanafunzi, ambao ni muhimu sana katika kuwapa watoto wenye mahitaji maalumu mazingira salama.

Tunaona watoto wakicheza kwa furaha na vipande vya plastiki vinavyofanana na lego, huku mwalimu wao awaelekeza kwa utulivu. Hii ni mbinu ya ujifunzaji wa vitendo ambapo watoto, hasa wale wenye mahitaji maalum, hujifunza kupitia kucheza. Mazoezi haya huwasaidia kukuza ustadi wa mikono, ubunifu na uwezo wa kushirikiana na wenzao.

Tunamwangalia mwalimu aliyeketi sakafuni pamoja na wanafunzi wa chekechea wenye mahitaji maalumu. Wanaonekana wakishiriki katika mchezo wa kujifunza ambapo wawili kati yao wameinua mkono kwa furaha. Mazingira haya yanaonyesha ushirikiaji na mbinu ubunifu za ujifunzaji zinazowalenga watoto wote.

Mtoto mwenye hitaji maalum la kielimu anaonekana akiwa darasani akiwa ameinua vidole vinne angani huenda akijibu swali au akihusika kwenye shughuli ya kujifunza kwa vitendo. Anaonekana kuwa na changamoto ya kiafya kama vile Down's Syndrome lakini ushiriki wake darasani unaonyesha kuwa mazingiria ya kujifunzia ni jumuishi na yanayowezesha kila mwanafunzi kushiriki kikamilifu.

Tuko katika maktaba na watu wanne wanajifunza pamoja. Mmoja wao yupo kwenye kiti cha magurudumu na kwa sasa anamonyesha mwenzake jambo kwenye kishikondi. Wako kwenye mjadala wa kirafiki na wa kielimu. Hii inaoonyesha wazi kuwa ulemavu si ukosefu wa uwezo. Mazingira haya yanawapa nafasi wote kushiriki sawa bila kubaguliwa. Kila mtu ana kitu cha kuongeza na hilo ndio jambo muhimu katika elimu jumuishi.

Mvulana anayehitaji msaada maalum wa kielimu anaonekana akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani. Ameweka mkono wake mdomoni huku akitazama juu kana kwamba anawaza jambo au anajitahidi kukumbuka kitu. Mbele yake kuna daftari iliyo na michoro mbalimbali aliyoichora mwenyewe. Ishara ya ubunifu na ushiriki wake wa kiakili katika masomo.

Vidole vya mtu vinapita kwa uangalifu juu ya ukurasa uliopambwa kwa maandishi ya nukta nundu. Kila mguso unaonekana kuwa na maana ukionyesha jinsi teknolojia na mbinu shirikishi vinavyowezesha watu wenye ulemavu wa kuona kupata maarifa na elimu kwa njia yao mahususi. Taswira hii inaangazia umuhimu wa elimu jumuishi na usawa katika upatikanaji wa maarifa.

Watoto wenye asili ya kiasia wanaonekana wakiwa darasani wakisjishughulisha na masomo kwa njia mbalimbali. Mmoja anaandika maelezo kutoka kwenye kitabu, mwengine anazungumza na mwenzake naye mmoja anatumia mdomo wake kushika kalamu. Taswira hii inaangazia juhudu ubunifu na ari ya kujifunza mwa watoto wenye mahitaji maalum.